Mwanafunzi amejiunga na somo la kidijitali kwa kutumia kipakatalishi cha rangi nyeusi. Kwenye skrini kuna mwalimu ambaye anafunza naye mwanafunzi ananakili anayoambiwa na mwalimu wake.

Bango hili linaonyesha umuhimu wa somo la kidijitali, inatujuza ya kwamba masomo ya kidijitali inasaidia kwa sababu unaeza pitisha maelezo yako kwa wanafunzi mbalimbali ata kama wako maeneo mbalimbali, na pia katika somo hili unapaswa kutumia kipakatalishi, tableti au simu ya mkono.

Mwanafunzi wa jinsia ya kiume amejiunga na somo la kidijitali kwa kutumia kipakatalishi chake. Katika skrini, tunaona mwalimu ambaye anatoa maelezo kwa mwanafunzi huyu. Mbinu hii ni nzuri sana kwa sababu unaweza funza wanafunzi hata kama mko katika maeneo mbali mbali.

Kijana huyu wa jinsia ya kiume anaonekana kujiunga na somo la kidijitali kwa kutumia kipakatalishi cha rangi ya kijivu, anasikiliza maelezo mbalimbali kwa kutumia kipokea sauti kinachobanwa kichwa.

Wanafunzi wanne wamejiunga na somo la kidijitali kwa kutumia kipakatalishi cha rangi ya kijivu. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa na tabasamu yenye kuonyesha ya kwamba somo hili ni zuri na la kufurahisha.

Tunamuona mwanafuzi mmoja ambaye ameweza kuhudhuria somo la kidijitali. Tunaona katika kipakatalishi kuna mwalimu ambaye yuko ule upande mwingine anafunza somo lake na mwanafunzi huyu anaskiliza kwa makini akinakili chini kwa kitabu.

Mwanamke Mmoja aliyevalia shati ya rangi ya samawati, amejiunga na somo la kijidigitali ,kwa kutumia kipakatalishi cha rangi ya kijivu. Yuko na tabasamu ,hii ni kuonyesha ya kwamba somo hili limemfurahisha.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike anaonekana kujiunga na somo la kidijitali. Anatumia kipakatalishi. Upande ule mwingine kunaonekana mwalimu ambaye anafunza somo hili, na mwanafunzi anasikiza kwa kutumia chombo cha kusikilizia. Mwanafunzi huyu anaandika mambo ambayo mwalimu anasema.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike anafuatilia somo la kidigitali kwa kutumia komputa ya rangi ya kijivu. Anaonekana kusikiliza somo hili kwa makini sana kwa kutumia chombo cha kusikilizia ambacho ni cha rangi nyeusi.

Mwanaume mmoja amejiunga na somo la kidijitali. Anaskiza kwa kutumia vipokea sauti vinavyobanwa kichwa. Kipokea sauti hiki ni cha rangi nyeusi. Katika skirini kuna watu mbali mbali ambao pia wanaskiza somo hili.

Mwanafunzi anajiunga na somo la kijiditali kwa kutumia kipakatalishi cha rangi ya kijivu, anaonekana kunakili maneno au mambo anayoambiwa na mwalimu. Kwenye skrini, mwalimu ambaye yuko ule upande mwingine anafunza somo lake.

Mwanamume mmoja amejiunga na somo la kidijitali na anatumia kipakatalishi cha rangi ya kijivu. Katika skrini tunaona watu mbalimbali ambao wanamskiliza mwanaume huyu na yeye anawasikiliza kwa kutumia chombo maalum kinachotumika kuskiza.

Huyu ni mwalimu ambaye amejihusisha na masomo la kidijitali, ilikufanikisha somo lake, mezani kuna kipakatilishi cha rangi nyeusi, mwalimu huyu ameweza kuonyesha somo lake kwa kutumia projekta, hii inaonekana kwenye skrini kubwa ambayo iko nyuma yake.

Darsani humu kuna wanafunzi wa jinsia ya kike, na kiume. Na pia kuna mwalimu ambaye anatumia kipakatalishi cha rangi ya kijivu. Anaonekana kuonyesha wanafunzi hawa, masomo au mambo ambayo yako katika skrini ya kipakatalishi hicho. Wanafunzi wana furaha sana.

Kipakatalishi ambacho kiko juu ya meza, tunaona ya kwamba kuna mwalimu ambaye yuko ule upande mwingine. Ameamua kujihusisha katika somo la kidigitali , na anafunza wanafunzi ambao wako sehemu nyingine. Na tunaona ya kwamba kuna mwanafunzi ambaye ananakili maneno muhimu mwalimu huyu ananena.

Humu darasani kuna wanafunzi wawili ambao wanaonekana kuwa na furaha sana kwa sababu mwalimu wao ameweza kuwahusisha katika utumizi wa kipakatilishi katika somo lake. Tunaweza kuona mwanafunzi msichana ambaye anajikaza sana kutumia kipakatalishi kufanya zoezi mwalimu ameweza kupeana.

Mtu huyu kwa muonekano wa mavazi yake anaonekana kana kwamba ni daktari. Anaweza kujihusisha na somo la kidijitali. Mbele yake yuko na kipakatalishi cha rangi ya kijivu na pia yuko na simu. Anaonekana kufuatilia somo la kidijitali na kisha kuandika maelezo kwenye kitabu.

Tunaona vyombo vya mawasiliano vya kidijitali kama vile kompyuta, simu na kipakatalishi, na pia tunaona ya kwamba kuna watu katika sehemu mbalimbali za dunia, ambao wanawasiliana vyema kwa kutumia vyombo hivi vya mawasiliano ya kidijitali.

Mwalimu mwenye jinsia ya kiume amejihusisha na somo la kidijitali, kwenye skrini tunaona ya kwamba watu kutoka sehemu mbalimbali wamejiunga na somo hili. Mwalimu ameweza kushikilia karatasi na anaelezea wenzake jambo fulani.

Mwanafunzi amejiunga na somo la kidigitali kwa kutumia kipakatalishi chake. Katika skrini, mwalimu anaelezea maelezo akiwa ule upande mwingine naye mwanafunzi ananakili maelezo anayopewa na mwalimu wake.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike, amejihuisha na somo la kidijitali. Anatumia kipatakalishi, anaonekana pia kuwa na furaha sana. Anatumia kipokea sauti kinachobanwa kichwani ili kuskiza maneno yanayosemwa na mwalimu aliye upande ule mwengine. Anaonekana pia kuandika maneno anayoambiwa kwenye kitabu.

Mwanafunzi amejiunga na somo la kidijitali kwa kutumia kompyuta. Kwenye skrini kuna wanafunzi mbalimbali katika sehemu tofauti ambao pia wameweza kujiunga. Mwalimu anapeana maelezo.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike amejiunga na somo la kidijitali kwa kutumia kipakatalishi cha rangi ya kijivu. Anaskiza maelezo kwa kutumia kipokea sauti kinachobanwa kichwani. Kwenye skrini kuna wanafunzi wengine katika sehemu mbalimbali.

Kuna watu wawili, mwanamke na mwanaume, mwanamke anaonekana kutumia, kipakatilishi chake kufanya utafiti, wa kazi aliyopewa, na kando yake mwanaume anaonekana kusikiliza kwa makini, rekodi aliyotumiwa kwa simu yake.

Msichana huyu anajihusisha na masomo ya kidijitali, ameshika kipakatilishi cha rangi ya kijivu, ambacho kinamsaidia katika kufanikisha masomo yake, na pia anaonekana yuko na furaha ribo ribo.

Mwanafunzi huyu wa jinsia ya kiume amejiunga na somo la kijiditali, anatumia kipatakilishi cha rangi ya kijivu na anasikiliza maneno ya mwalimu kwa kutumia chombo cha kusikiliza ambacho hubana kichwa. Anaonekana kua na tabasamu sana.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike amejiunga na somo la kidijitali kwa kutumia kipakatalishi cha rangi nyeusi. Ananakili anayoambiwa kwenye kitabu chake na pia usoni yuko na tabasamu . Hii ni kuonyesha ya kwamba somo limemfurahisha.

Mwalimu wa jinsia ya kiume yumo darasani na amejihusisha na somo la kijiditali, anatumia kipakatalishi cha rangi ya kijivu na pia simu yake ya mkononi ambayo ni rangi nyeusi. Anafunza wanafunzi ambao wako sehemu mbali mbali.

Bweni hili lina vitanda vya chuma vya ghorofa, tunaona ya kwamba katika bweni hili pia kuna kiti cheupe cha plastiki. Kuna madirisha ambayo huleta mwangaza katika bweni hili na pia hewa safi.

Darasa hili lina madawati, viti na mbele yake kuna ubao mweusi, na juu kumeekwa saa ambayo wanafunzi wanaweza kutumia kutambua wakati, na tunapoangalia sakafu ya hili darasa, tunaona ya kwamba haliko katika hali nzuri, sakafu imeweza kubomoka.

Wachezaji hao wameweza kuhusishwa katika mchezo wa hockey au mpira wa magongo, na tunaona kwamba kuna mchezaji mmoja ambaye amevalia jezi la rangi ya kijani, anajaribu kupiga mpira kwa kutumia kigowe cha mpira wa magongo, lakini mlinda lango amekuwa makini sana na kuweza kuzuia mpira huo.

Katika darasa hili kuna viti ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao na pia chuma. Darasa hili limepakwa rangi ya malai na lina dirisha ambayo huleta mwangaza darasani. Mbele kuna ubao mweupe.

Katika bweni hili, kuna kitanda kimoja ambacho kimetengenezwa kwa mbao. Kitanda hiki kimeweza kutandikwa shuka nyeupe na nyekundu. Pia kuna mito ambayo ni rangi nyeupe, na nyekundu. Ukutani kuna picha tatu, na kando ya kitanda hiki, kuna maua.

Huu ni uwanja wa mchezo wa mpira wa vikapu. Tunaona ya kwamba wachezaji hawa wameweza kushirikishwa katika mchezo huu, na wamevalia jezi la rangi nyekundu. Tunaona mchezaji mmoja ambaye anajaribu kuruka juu ndiposa aweza kufunga bao lake.

Ukumbini humu, kuna watu walioketi kwenye viti vya rangi nyekundu. Mbele yake kuna mtu mmoja aliyesimama kwenye steji. Anaonekana kuongelesha watu hawa. Ukumbini kuna madirisha ambayo yanaleta mwangaza katika ukumbi huu.

Hii ni maabara, na katika maabara hii kuna vitabu mbalimbali ambazo zimepangwa kwa mpangilio, kwenye rafu, kuna meza mbalimbali na viti ambavyo wanafunzi wataweza kuketi wanaposoma, tunaona wanafunzi watatu ambao wanasoma vitabu walivyochukua kwenye rafu.

Basi ya shule ya sekondari ya wasichana ya Kamacharia inaonekana kusafirisha wanafunzi kuelekea sehemu fulani. Basi hili limepakwa rangi ya manjano; hii ni kulingana na sheria iliyowekwa na serikali ili kutofautisha basi ya umma na basi ya shule.

Maabara hii ni ya kompyuta, juu ya meza kuna kumpyuta, kibodi na kipanya ambazo ni rangi nyeusi. Ukuta umepakwa rangi nyeupe, kuna dirisha ambalo linaingiza mwangaza katika chumba hiki.

Hili ni bweni ambalo lina kitanda kimoja cha mbao. Kitanda hiki kimetadikwa shuka ya rangi ya kijani. Kando ya kitanda kuna kabati ya rangi ya hudhurungi. Juu yake kuna neti ambayo itaweza kumzuia mwanafunzi kujiepusha na ugonjwa wa malaria .

Shule hii ina jengo aina ya ghorofa, na tunaona ya kwamba katika jengo hili kuna madirisha kadhaa, ambayo hutumika katika kuingiza mwangaza na pia kuleta hewa safi katika madarasa haya. Nje ya jengo hili kuna uwanja wa michezo, ambapo wanafunzi huenda kucheza wakati wa mapumziko.

Katika bweni hili kuna kitanda kimoja kilichotengenezwa kwa kutumia mbao. Kitanda hiki kimetandikwa na shuka ya rangi ya samawati na juu yake kuna neti inayosaidia kujikinga dhidi ya mbu. Kando ya kitanda hiki kuna almari iliyotengenezwa na mbao.

Hawa ni wanafunzi wanaocheza mchezo wa voliboli, mchezo huu una timu mbili, timu moja imevalia jezi la rangi ya samawati na lingine limevalia jezi la rangi ya kijani kibichi. Kuna neti ambayo imeweza kugawanya pande mbili na pia kuna watazamaji wanaoshangilia timu zao.

Katika darasa hili, kuna madawati ambayo yameweza kutengenezwa kwa kutumia mbao na vyuma. Mbele ya darasa hili kuna ubao mweusi, na pia kuna madirisha ambayo huleta mwangaza katika darasa hili. Juu ya darasa hili kuna mabati.

Katika bweni hili kuna vitanda viwili ambavyo vimetandikwa shuka nyeupe ambayo pia iko na madoadoa ya rangi nyeusi na samawati. Ukutani kumepakwa rangi nyeupe, pia kuna madirisha ambayo yanaleta hewa safi na pia mwangaza

Katika bweni hili wameweza kuzingatia usafi kwa kina sana, na pia tunaona kwamba wameweka madirisha ya kutosha ndiposa hewa safi iweze kuingia ndani ya bweni hilo. Tunaona pia vitanda vimetandikwa vyema na pia kutenga sehemu maalum ambapo kila mwanafunzi anaweza kuweka begi lake.

Katika maktaba kuna wanafuzi ambao wamekuja kusoma na vitabu vimeweza kupangwa kwenye rafu kwa mpangilio. Hii itamwezesha mwanafuzi kupata kitabu anachotaka kwa urahisi. Maktaba yenyewe imeeza kupambwa vizuri.

Katika mahabara hii ya kompyuta, tunaona ya kwamba katika kila meza kuna kompyuta yake na kiti na hii inaonyesha kwamba kila mwanafunzi atapata nafasi yake ya kutumia kompyuta.

Bweni hili lina vitanda viwili vya ghorofa, na tunaona ya kwamba kuna vitanda ambavyo vimeweza kutandikwa lakini kwa upande wa juu , kuna kitanda ambacho kina godoro pekee. Inaonekana hawakuweza kutandika shuka.

Katika uwanja wa mchezo wa tenisi, uliopakwa rangi ya samawati. Kuna wachezaji ambao ni wa jinsia ya kike. Mchezaji anapiga mpira kwa kutumia gogo ili kupita uende sehemu ile nyingine.

Barabarani kuna basi la shule ya St. Mary ambalo limepakwa rangi ya manjano, hii ni kwa sababu ya sheria iliyopitishwa na serikali ili kuweza kutofautisha magari za umma na basi ya shule.

Wanafunzi wako katika maabara ya kompyuta na tunaona ya kwamba katika shule hii wamezingatia usawa kwa sababu kila mwanafunzi yuko na kompyuta yake tunaona ya kwamba wanafuzi hawa wanatumia kompyuta hizi kufanya utafiti au kufanya zoezi waliyopewa na mwalimu wao.

Eneo hili la masomo kuna bwawa la kuogelea ambalo limeweza kugawanya katika sehemu mbili. Kuna ule upande ambapo wanafunzi au watoto ambao hawajui kuogelea, huogelea na kisha kuna upande ambao una kina kirefu na hutumika hasa na watu ambao wanajua kuogelea. Tunaona ya kwamba upande huo kuna mtu au mwanafunzi ambaye anafunzwa jinsi ya kuogelea.

Hili ni darasa, ndani yake kuna madawati na viti ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao. Kulingana na nambari ya madawati na viti, hii inaonyesha ya kwamba darasa hili lina wanafunzi wengi. Kuna madirisha ambayo yanaingisha hewa safi na pia mwangaza katika darasa hili.

Basi ya shule ya sekondari ya Mang'u linaonekana kusafirisha wanafunzi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Basi hili limepakwa rangi ya manjano. Hii ni kufuata sheria iliyowekwa na serekali ili kuweza kutofautisha mabasi ya shule na mabasi ya umma.

Katika shule hii tunaona ya kwamba wameweza kuzingatia miundo misingi ili kuboresha elimu. Na pia tunaona ya kwamba kuna uwanja, uwanja huu ni wa mchezo wa vikapu na tunaona wanafunzi kadhaa ambao wanacheza mchezo huu.

Hapa ni maktabani na tunaona ya kwamba katika maktaba kuna rafu na katika kila rafu wameweza kuweka vitabu. Vitabu hivi vimepangwa kwa mpangilio. Tunaweza kuona ya kwamba kuna wanafunzi upande wa kulia na wanafunzi hawa wanasoma vitabu vyao.

Hili ni bweni na tunaona ya kwamba , katika bweni hili wameweza kuweka vitanda na katika kila kitanda, juu yake kuna neti ya rangi ya kijani kibichi. Neti hiyo hutumiwa katika kuzuia mbu kutouma wanafunzi hawa. Pia tunaona kwamba katika bweni hili , vitanda ni vingi sana. Na hii inaonekana ya kwamba wanafunzi wengi wanalala katika bweni moja.

Hii ni maktaba ambayo wanafunza huja kuomba vitabu wanazohitaji. Vitabu hivi vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio, hii itasaidia mwanafunzi kupata kitabu anachotaka kwa urahisi.

Hiki ni chumba cha kulala ambacho kina kitanda kimoja kilichotegenezwa kwa kutumia mbao. Kitanda hiki kimetandikwa kwa kutumia shuka nyeupe na pia kina mito mbili.

Huu ni uwanja wa mchezo wa mpira wa vikapu na tunaeza ona katika uwanja huu wameweza kutenga sehemu mbali mbali ambapo washangiliaji na watazamaji wanaweza kuketi, na pia tunaona katika uwanja kuna wanafunzi ambao wanacheza mchezo wa mpira wa vikapu.

Katika shule hii kuna jengo aina la ghorofa na tunaona kuwa katika kila chumba kuna dirisha ambalo linatumika kuleta hewa safi na pia mwangaza katika darasa hilo na pia tunaona mazingira haya yanapendeza sana.

Katika bweni hili kuna kitanda kimoja kilichotandikwa vyema. Juu ya kitanda kuna mto wa rangi ya nyekundu, dirisha limewekwa pazia. Dirisha hili litamwezesha mwanafunzi kupata hewa safi na pia mwangaza ndani ya bweni.

Katika bweni hili kuna kitanda kimoja ambacho kimeweza kutandikwa vyema. Juu ya kitanda hiki kuna mito mbili ambazo zimeweza kuvalishwa foronya ya rangi nyeupe. Kwenye dirisha kuna pazia ya rangi nyeupe.

Hili ni bweni ambalo lina vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma. Dirishani kuna pazia. Dirisha hii husaidia kuleta mwangaza katika chumba hiki na pia iwe safi.

Shule hii ni ya gorofa iliyojengwa vizuri na kuna madarasa ya kutosha. Tunaona pia wameweza kuzingatia na kutenga mahali maalum ambapo wanafunzi wanaweza kunawa mikono yao; kwa sababu wameweka karo nyeupe na pia tunaona mazingira yamependeza. Wamepanda miti mbalimbali.

Hili ni darasa ambalo lina viti, vilivyo tengenezwa kwa kutumia chuma, ukutani kumepakwa rangi nyeupe na pia kuna madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwangaza darasani na pia hewa safi.

Hili ni bweni na bweni hili lina kitanda kimoja kilichotengenezwa kwa kutumia mbao. Kitanda hiki kimetandikwa kwa kutumia shuka ya rangi nyeupe. Kando ya kitanda kuna meza na kiti ambayo mwanafunzi hutumia wakati anapofanya masomo yake.

Hili ni bweni ambalo lina vitanda vitatu vya gorofa vitanda hivi vimetengenezwa kwa kutumia mbao na chuma. Katika kila kitanda kuna godoro, chumba hiki kimeweza kusafishwa vyema, hii ni kuonyesha ya kwamba wanafunzi wamezingatia usafi.

Hii ni maabara ya kompyuta iliopakwa rangi ya malawi, samawati na nyeupe. Ina mwangaza pia kompyuta hizi zime wezwa kupangwa kwenye meza. Inonyesha ya kwamba kila mwanafunzi atakuwa na nafasi nzuri ya kutumia kompyuta hizi.

Hili ni bweni , na katika bweni hili kuna vitanda vitatu vya ghorofa ambavyo vimeundwa kwa kutumia mbao. Pia kuna kiti kimoja. Kuna dirisha ambalo hutumiwa kuingiza mwangaza katika bweni hili . Vitanda vimeweza kutandikwa vizuri sana.

Wachezaji wanacheza mchezo wa kandanda, kuna timu mbili, timu moja imevalia jezi la rangi ya manjano na samawati, na nyingine imeweza kuvalia jezi la rangi ya machungwa, mpira wao ni mweupe, kando kuna watazamaji wanaotazama mchezo huu, na wanaonekana wakishangilia, timu zao.

Hili ni bweni ambalo lina vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa kutumia mbao. Pia kuna dirisha ambayo huleta mwangaza katika bweni hili na pia hewa safi. Vimetanda vimeweza kutandikwa vyema.

Hili ni bweni na katika bweni hili kuna vitanda vya chuma vya gorofa. Katika vitanda hivi kuna godoro na pia mito. Ukuta umepakwa rangi nyeupe. Kuna dirisha ambalo linatumika kuingiza mwangaza katika chumba hiki. Dirishani kuna pazia ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Hili ni bweni ambalo lina lango la rangi ya samawati na katika bweni hili kuna vitanda ambavyo vimeweza kutandikwa shuka za rangi ya waredi. Katika kila kitanda kuna neti ya rangi nyeupe ambayo husaidia mwanafunzi kujitenga dhidi ya ugonjwa wa malaria.

Katika uwanja wa mchezo wa vikapu, kuna wachezaji waliovalia jezi la rangi ya manjano. Mchezaji mmoja anaonekana kujaribu kufunga bao. Pembeni kuna watazamaji ambao wanashangilia timu zao.

Shuke hii ya kikristo ya Thika road ina madhari nzuri sana inayopendeza kuna mimea na miti yenye rangi ya kijani kwa umbali kuna jengo lililopakwa rangi nyeupe na pia tuanona mwalimu mmoja ambaye anatembea kuelekea darasani.

Katika maktaba, vitabu vimeweza kupangwa kwenye rafu kwa mpangilio. Hii inamuezeasha mwanafunzi anapotafuta kitabu chake awe na wakati mzuri na asisumbuke sana. Tunamuona mwanafunzi mmoja ambaye anatafuta kitabu ambacho kitamsaidia katika masomo yake.

Kwenye uwanja huu kuna watu mbalimbali, kuna wale ambao wamekaa ndani ya hema kutazama michezo mbalimbali. Na pia inaonekana kuna wale ambao wanashiriki mchezo wa kuvuta kamba na mchezo huu huwa, mshindi ni ule atakayevuta mwingine upande wake.

Hawa ni wanafunzi wenye mahitaji maalum, na tunaona ya kwamba mwalimu wao ameweza kuwahusisha katika kupiga chapa viganja vyao kwa, mashati yao, kwa kutumia, rangi mbali mbali. Tunaona kwamba tendo hili limeweza kufurahisha sana wanafunzi hawa.

Katika jengo hili kuna watu wenye jinsia ya kike. Mmoja wao anaonekana ana mahitaji maalum, anafunzwa jinsi ya kutumia breli, hii ni ishara ya kwamba huenda akawa kipofu.

Katika darasa hili kuna mwalimu, na mwanafunzi ambaye ana mahitaji maalum, tunaona ya kwamba nyuma ya sikio la mwanafunzi huyu kuna kifaa ambacho hutumika katika kusaidia, mwanafunzi huyu kuskia, hii ni kuonyesha kwamba, yuko na shida ya kusikia vizuri.

Darasani humu kuna mwanafunzi wa jinsia ya kike ambaye yuko na mahitaji maalum. Mwanafunzi huyo anaonekana kuchora kwa karatasi na kisha kutia rangi. Mwanafunzi huyu yuko na furaha sana hii ni kuonyesha ya kwamba anafurahia somo hilo linaloendelea.

Darasa humu kuna wanafunzi wawili ambao ni wa jinsia ya kiume wenye mahitaji maalum. Wanajifunza lugha ya ishara, hii ni kuonesha ya kwamba wanafunzi hawa wanaweza kuwa viziwi au bubu.

Kijana wa jinsia ya kike ambaye ana mahitaji maalum; ameweza kuketi kwenye kiti cha magurudumu. Hii ni kuonyesha ya kwamba yuko na ulemavu wa miguu. Kijana huyu anaonekana kusoma kitabu chake.

Darasani humu kuna mwalimu na wanafunzi wenye mahitaji maalum. Msichana mmoja aliyevalia shati na mistari ya rangi ya samawati na manjano anaonekana kuvalia kifaa cha rangi ya udhurungi, ambacho husaidia mtu kusikia vizuri hii ni kuonyesha ya kwamba msichana huyu yuko na shida ya kusikia vyema.

Darasani humu kuna wanafunzi wenye mahitaji maalum na mwalimu. Mwalimu yuko mbele ya darasa kupeana maelezo. Anaonenekana kupeana maelezo yake kwa kutumia lugha ya ishara. Hii ni ya kuonyesha kwamba wanafunzi wanaweza kuwa viziwi.

Mahali hapa tunaona mnwanafunzi na mwalimu ambao wako na furaha vilivyo hii ni luonyesha ya kwamba uhusiano wao ni mzuri sana, mwalimu anaoneka kumfunza mwanafunzi huyu lugha ya ishara. Hii ni kuonyesha ya kwamba mtoto huyu ni kiziwi au bubu.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike yumo darasani. Mwanafunzi huyu anamahitaji maalum. Mbele yake kuna breli ambao una maandishi vya viduto vinavyomsaidia mwanafunzi kipofu. Anasoma maelezo hayo kwa kutumia kidole.

Tunaona mwanafunzi mmoja aliye na mahitaji maalum, mwanafunzi huyu yuko na mwalimu wake, na mwalimu wake anamsaidia pa kusoma, tunaona mwanafunzi huyu ameshikilia, ubao, na ubao huu umeanza kuandikwa alfabeti, tunaona mwanafunzi huyu anafurahi sana anaposoma.

Darasani humu kuna mwalimu na mwanafunzi ambaye ana mahitaji maalum. Mwalimu anamfunza mwanafunzi huyu jinsi ya kutumia breli, mwanafunzi anapapasa breli ili kutambua maneno yaliyomo katika breli hiyo. Hii ni kuonyesha ya kwmba mwanafunzi ni kipofu.

Katika shule hii inayojihusisha na elimu ya watu wenye mahitaji maaulum. Tunaweza kuona wanafunzi watatu ambao wanaonekana kuwa na mahitaji maalum na wanafunzi hawa wanaonekana wakisikiliza muziki au maneno yaliyo rekodiwa katika simu yao kwa kutumia chombo cha kusikiliza.

Kati ya watu walioko kwenye darasa hili, ni walimu na wanafunzi wenye mahitaji maalum. Wanafunzi hawa wameketi kwenye viti vya magurudumu, hii ni kuonyesha ya kwamba, wanaweza kuwa na upungufu wa miguu au ulemavu. Tunaona ya kwamba wanafunzi wako na furaha sana.

Darasani humu kuna mwalimu na mwanafunzi wenye tabasamu sana. Mwanafunzi ana mahitaji maalum, ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha rangi nyeusi, na kisha anafunzwa jinsi ya kutia rangi kwenye picha.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike amabye ana mahitaji maalum amejiunga na somo la kidijitali kwa kutumia kipakatalishi anawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara hii ni kuonyesha ya kwamba yeye ni kiziwi.

Mwanafunzi na mwalimu wanaonekana kuwa na furaha riboribo, mwanafunzi huyu wa jinsia ya kiume anaonekana pia kuwa na mahitaji maalum, kwa sababu ameketi kwenye kiti cha magurudumu, hii ni kuonyesha ya kwamba anaweza kuwa na ulemavu wa miguu.

Darasani humu kuna mwalimu na wanafunzi, mwanafunzi wa jinsia ya kike ameketi na kucheza na vidude, na huyu wa kiuma ameketi kwenye kiti cha magurudumu, yani kuonyesha ya kwamba anaeza kuwa na ulemavu wa miguu.

Katika darasa hili kuna mwalimu na mwanafunzi wote wakiwa wa jinsia ya kike, mwalimu anamfunza mwanafunzi lugha ya ishara hii ni kuonyesha ya kwamba mwanafunzi wetu ana mahitaji maalum, hasa anaweza kuwa kiziwi au bubu.

Darasani humu kuna mwalimu na mwanafunzi mwenye hitaji maalum . Wote wanaonekana kuwa na furaha sana. Mwalimu anamfunza lugha ya ishara, hii ni kuonyesha ya kwamba mwanafunzi huyu anawezakuwa kiziwi au bubu.

Darasani humu kuna mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu chenye rangi nyeusi. Hii ni kuonyesha ya kwamba ana shida au ulemavu wa miguu. Mbele yake kuna kipakatalishi cha rangi nyeusi.

Darasani humu kuna mwalimu na mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Wote wanaonekana wakiwa na tabasamu. Mwalimu anamfunza mwanafunzi lugha ya ishara. Hii ni kuonyesha ya kwamba mwanafunzi huenda akawa kiziwi au bubu.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum anaonekana kuwa anatabasamu sana. Mwalimu wake anamfunza lugha ya ishara. Hii inaonyesha ya kwamba mwanafunzi wetu anaweza kuwa kiziwi au bubu.

Katika kibango hiki, tunaona mikono ya mwanafunzi mmoja ambaye anapapasa breli ili uweze kutambua au kusoma maelezo yaliyomo hapo. Hii ni kuonyesha ya kwamba mwanafunzi huyu anaweza kuwa kipofu.

Katika darasa hili, kuna mwalimu na wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kuna yule m wanafunzi aliyeketia kiti cha magurudumu na mwalimu anamskuma. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa na tabasamu sana. Hii ni kuonyesha ya kwamba wanahusiano mzuri na mwalimu wao.

Tunaona mwalimu na mwanafunzi mmoja, na mwanafunzi huyu anaonekana ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, mwanafunzi huyu, na mwalimu wake, wako na uhusiano mzuri sana, mwalimu ameweza kumhusisha katika mchezo na tunawaona wanatabasamu sana.

Humu darasani kuna walimu na mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume ambaye ana mahitaji maalum. Mwanafunzi huyu anaonekana kufunzwa jinsi ya kutia rangi kwenye picha. Jinsi anashika kalamu yake inaonekana anaweza kuwa na upungufu au ulemavu wa mkono.

Mwanafunzi huyo mwenye mahitaji maalum, anaonekana kusoma maneno katika breli kwa kutumia vidole. Inaonyesha ya kwamba mwanafunzi huyu ni kipofu.

Humu ndani, kuna wanawake wawili, mmoja aliyevalia shati la rangi ya samawati, na mwingine lile la rangi nyeusi. Aliyevalia rangi la samawati, anazungumza kwa kutumia lugha ya ishara, ili kuonyesha ya kwamba, yeye ni kiziwi au bubu.

Darasani humu kuna mwalimu na mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Mwanafunzi huyu anafunzwa jinsi ya kuchora au kutia rangi kwenye picha. Nyuma ya darasa hili kuna ubao mweupe. Mwanafunzi na mwalimu wanaonekana kuwa na furaha sana, hii ni kuonyesha ya kwamba wamefurahishwa na somo hili.

Darasani humu kuna mwalimu na wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mwalimu anafunza wanafunzi wake lugha ya ishara, hii ni kuonyesha ya kwamba wanafunzi wanaweza kuwa viziwi au bubu.

Darasani humu, kuna mwalimu wa jinsia ya kike na mwanafunzi ambaye ni wa jinsia ya kiume. Mwanafunzi huyu ameketi kwenye kiti cha magurudumu hii ni kuonyesha kwamba aneza kuwa na ulemavu wa miguu. Mwalimu amemuhusisha mwanafunzi huyu katika kutia rangi kwenye picha na wanaonekana kuwa na tabasamu sana.

Mwanafunzi anafanya somo la kijiditali kwa kutumia kitarakilishi. Huenda mwanafunzi huyu anauhitaji maalum hasa ikihusiana na kutosikia kwa sababu anaonekana kutumia ishara kuasiliana na wanafunzi au walimu.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike anaonekana akiwa anatabasamu sana anapojihusisha na somo la kidijitali. Mwanafunzi huyu ana mahitaji maalum, kwa sababu anafunzwa somo au lugha ya ishara. Hii inaonyesha ya kwamba huenda akawa kiziwi au bubu.

Darasani humu kuna wanafunzi wa jinsia ya kike ambao wakona mahitaji maalum. Wanafunzi hawa wakona furaha sana wanaonekana kusoma kitabu. Nyuma ya darasa hili kuna bao mweusi ambao umeandikwa alfabeti.

Katika chumba hiki kuna mwalimu na wanafunzi ambao wana mahitaji maalum, mwalimu huyu anafunza wanafunzi lugha ya ishara, hii ni kuonyesha ya kwamba, wanafunzi hawa huenda wakawa viziwi, au bubu, wanafunzi wanaonekana kufurahia somo hili sana.